Mwanamke anayeonekana kuwa na asili ya Kiafrika, amevaa hijabu nyeusi na hoodie ya kijivu. Ameketi akiwa ameshikilia tarakilishi mpakato nyeupe. Mwanga wa jua unaangaza ukuta mweupe nyuma yake. Inaonekana kama anafanya kazi au anasoma mtandaoni.

Skrini kubwa ya tarakilishi inaonyesha watu wawili wadogo wakifanya kazi kwenye vifaa vyao. Kofia ya kuhitimu imewekwa juu ya skrini ikionyesha dhana ya kujifunza. Vitabu vilivyopangwa viko karibu na tarakilishi. Mandhari ina rangi ya zambarau na waridi ikiwa ni maandishi kuhusu E-LEARNING PLATFORM .

Picha mbili za skrini za kompyuta zinazowakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Skrini ya kwanza inapicha ya kofia ya kuhitimu inayowekwa juu ya globu, ikionyesha elimu ya kimataifa au elimu ya mtandaoni. Skrini ya pili ina picha ya kitabu wazi, ikiwakilisha masomo au kusoma. Mistari yenye nukta zinazozunguka kila skrini inaashiria munganisho wa mtandao.

Mtu anaonekana akiwa ameketi kwenye dawati la mbao akitumia kompyuta ndogo ambayo skrini yake inaonyesha neno E-learning na ikoni mbalimbali za elimu ya mtandaoni. Mtu huyo anaonekana ameshika penseli mkononi na kidole gumba cha mkono mwingine kipo kwenye kitufe cha kompyuta.

Huu ni mfumo wa mawasiliano wa kimataifa unaonyesha watu wengi wakiunganishwa kwenye ramani ya dunia. Kila mtu anawakilishwa na ikoni ya duara yenye picha ya uso na baadhi yao wana ujumbe au alama za mawasiliano karibu nao. Chini ya ramani kuna vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta ya kibao, kompyuta ya mezani na simu janja.

Kichunguzi cha kompyuta kimeonyesha katikati, kikiwa na dirisha lenye kitufe cha kucheza video, kuashiria kujifunza kwa njia ya mtandao. Vitabu kadhaa vimezunguka kichunguzi hicho, vingine vikiwa vimefunguka na vingine vikawa vimefungwa, vikielea hewani na vingine vikiwa vimerundikwa.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa makini sana na kompyuta ndogo, huku mwanamume mwingine akimtazama Kwa karibu, labda wakishirikiana kwenye kazi. Skrini ya kompyuta inaonyesha msimbo wa programu, ikionyesha kuwa wanajishughulisha na programu au maendeleo ya programu. Mazingira ya ofisi yanaonekana nyuma na watu wengine wakiwa wamekaa kwenye meza zao wakifanya kazi.

Mwanamke anaangalia kompyuta ya mkononi kwa umakini huku akionekana akijifunza au kufanya kazi kwenye programu. Skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha msibo wa programu, ikidokeza kuwa labda wanajihusisha na masuala ya teknolojia au programu.

Wasichana wawili wameketi kwenye dawati wakishirikiana kutazama kitu kwenye kompyuta kibao. Mmoja anaonekana akionyesha au kuelekeza kitu kwenye skrini huku mwenzake akitazama kwa makini. Wamevalia nguo za kawaida na nyuma yao kuna darasa labda wakiwa shuleni.

Watoto kadhaa wamekaa kwenye viti, wakitumia kompyuta zao kwa makini. Wamejikita kwenye skrini, wakionyesha umakini katika kazi au michezo wanaoifanya. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule au kituo cha kompyuta.

Mtu ameketi mbele ya tarakilishi ndogo kwenye meza akiangalia video ya kujifunza. Kuna vitabu, daftari na vifaa vingine vya kusomea kwenye meza karibu na tarakilishi. Mtu anaonekana akishiriki katika kujifunza kwa njia ya mtandao. Hii inaweza kuwakilisha mazingira ya kujisomea nyumbani au mahali pengine.

Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza ya duara. Mtu huyo anaonekana kuketi karibu na dirisha kubwa, likionyesha mandhari ya majengo ya nje yaliyokuwa na madirisha mengi. Mito imewekwa nyuma ya mtu huyo ikionyesha mazingira ya starehe au nyumba. Mimea midogo ya mapambo pia inaonekana karibu na kompyuta, ikiongeza uzuri kwenye eneo hilo.

Mwanaume mwenye tabasamu anatazama kompyuta mpakato akionekana anafanya kazi au anajifunza. Amevalia shati la kijivu na miwani na ana ndevu fupi zilizonyolewa vizuri. Mezani pake kuna kikombe cheupe, mmea mdogo kwenye sufuria na daftari zote zikiashiria mazingira tulivu ya kazi.

Binti mdogo mwenye nywele za kupinda pinda anaonekana akijifunza au kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Amevalia sweta ya shingo refu yenye rangi hafifu na anashika kalamu mkononi, akionekana makini sana. Nyuma yake kuna gita linatokeza kidogo upande wa kulia.

Mkono unaonekana ukigusa ikoni inayohusiana na kujifunza kwa njia ya mtandao neno E-LEARNING Iimeandikwa kwa herufi kubwa ya ikoni juu ya kitabu. Kuna ikoni zingine zinazozunguka kitabu zikiwakilisha dhana mbalimbali kama akili, malengo na uchambuzi.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu la kupendeza anaonekana akikaa kwenye meza akiwa na daftari na kompyuta mbele yake. Nyuma yake, mtu mzima anaonekana akitabasamu pengine akimsaidia au akisimamia kazi za mtoto huyo. Kompyuta ya mkononi imefunguliwa upande wa kushoto, ikionyesha mwezekano wa masomo au shughuli za mtandaoni.

Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Kidole chake kimoja kikiwa kimegusa sehemu ya kugusa. Mkono mwingine anashikilia kalamu na kuandika kwenye daftari lililofunguliwa. Mazingira yanaonyesha meza ya mbao ikipendekeza eneo la kazi au la kusomea.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta akiandika kwenye kibodi. Amekunja mkono yake juu ya kompyuta akionyesha umakini katika anachokifanya. Inaweza anafanya kazi au anasoma, akitumia teknolojia kukamilisha majukumu yake.

Mwanafunzi anaangalia kompyuta mpakato akifuata somo la mtandaoni kutoka Kwa mwalimu. Kwenye skrini mwalimu anaonekana kufundisha mbele ya ubao mweupe ulioandikwa fomyula za hisabati au fizikia. Mwanafunzi huyu amevaa shati la miraba na anaonekana akiandika.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kushiriki katika mkutano wa video ambapo sura za watu tisa tofauti zinaonyeshwa kwenye skirini. Kila sura inaonekana kuwa ya mtu mzima baadhi wakitabasamu na wengine wakiwa na sura za umakini. Mshiriki anayetumia kompyuta anaonekana akichapa kwenye kibodi kuashiria kushiriki kikamilifu kwenye mkutano huo.

Mchoro huu unaonyesha mkono ulioshika simu mahiri, huku kukiwa na vitu vinavyohusiana na elimu vikiwa vimelea karibu na hivyo. Juu ya simu, kuna kofia ya kuhitimu na begi ndogo la shule. Zote zikionyesha manthari ya elimu. Chini ya simu kuna kitabu kilicho wazi. Kikiashiria kujifunza na maarifa. Kwa upande wa kushoto, maneno online school yameandikwa yakisisitiza dhana ya masomo.

Watoto wawili huenda wakiwa shuleni wakitumia kompyuta ndogo nyeupe. Mtoto mmoja anayevaa sare yenye miraba miraba anaonekana akishika kifaa hicho Kwa umakini, huku akitazama. Mtoto mwingine aliyevaa shati la buluu anatabasamu, akionekana kufurahishwa na wanachokifanya. Wamekaa kwenye dawati la mbao na nyuma yao kuna ubao wenye chati au michoro.

Msichana mdogo mwenye tabasamu la kupendeza anainuka kidogo akimwangalia mtazamaji. Nywele zake zimefungwa vizuri na kuna pambo la samawati kichwani mwake. Anaonekana kuwa amevaa koti jeusi na sehemu ya kifaa cha electroniki kinachofanana na kompyuta. Kibao kinaonekana chini.

Wanawake wawili wanaonekana wamejikita kwenye kompyuta zao ndogo wakifanya kazi au kujifunza katika mazingira yanayoonekana kama darasa au maabara ya kompyuta. Mwanamke aliye mbele anaonekana akiandika huku akitazama skrini yake na vipokeo sauti masikioni. Mwanamke mwingine nyuma yake pia ana viopokeo sauti masikioni. Anaonekana kuzingatia kazi yake.

Mtu anashika simu na kuendesha tarakilishi mezani, huku ikoni za kidijitali zikielekea juu ya vifaa hivyo. Ikoni hizo zinajumuisha kitabu wazi, cheti, na elimu za kijiografia, zikionyesha uwezekano wa kujifunza kidijitali au e-learning .

Geti kubwa la chuma yenye maandishi New Executive Ladies Hostel yaliyoandikwa wazi. Nyuma ya geti jengo la gorofa la rangi ya buluu na nyeupe linaonekana; ikiashiria kuwa hicho ni hosteli au makazi ya wanafunzi. Kwa upande wa kushoto wa geti kuna ukuta wa matofali. Anga lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa mistari. Kila kitanda kina godoro la samawati na fremu zote zimetengenezwa kwa mbao. Mlango wa kijani unaonekana upande wa kushoto ikiwa na ishara ya exit juu yake. Sakafu ya chumba inaonekana kuwa na rangi isiyokolea, ikichanganyika na kuta zenye rangi ya krimu.

Watu kadhaa wamekusanyika katika chumba kikubwa chenye meza na viti vingi. Baadhi yao wamekaa kwenye meza wakisoma au wakifanya kazi huku wengine wakionekana wakizungumza. Kuna rafu za vitabu zinazoonekana Kwa mbali, zikionyesha huenda mahali hapo ni maktaba au chumba cha kusomea.

Wanawake wawili wanaoonekana uwanjani wakicheza mchezo unaofanana na hockey au kriketi. Mmoja wao amevalia jezi ya buluu na shati la rangi nyekundu, huku mwingine amevalia sharti la rangi nyekundu pekee. Wote wawili wameshikilia vijiti vya michezo na mpira mdogo wa chungwa unaonekana chini. Nyuma yao kuna ngazi za uwanja zikionesha kuwa ni uwanja wa mchezo.

Maktaba hii inaonekana kuwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu vikipokea mbali kuelekea sehemu isiyoonekana. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu vikionyesha wengi wa maarifa yaliyohifadhiwa. Taa za dari zinang'aa zikitoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya kusoma na kutafuta vitabu. Njia katikati ya rafu inaonekana kuwa tupu ikionyesha utulivu unaopatikana mara nyingi katika maktaba.

Jengo la ghorofa linaloonekana kama hosteli au makazi ya wanafunzi lenye kuta za rangi ya samawati na kijivu. Mlango mkuu unaonyesha ishara iliyoandikwa Mboya Hall na hall 9, ikionyesha jina na namba ya ukumbi. Mtu mmoja anaonekana akitembea kuelekea ndani ya jengo hili, akionyesha shughuli ya kawaida ya wanafunzi.

Rafu za vitabu imepangwa vizuri, ikiwa na vitabu vingi vya aina tofauti, juu ya rafu kuna fremu ya picha, kitabu kinachohusu Obama, na kitabu kengine chenye, jadala na blue . Rafu mbili za chini zimejaa vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo mbalimbali.

Chumba kinaonakana kuwa madarasa au maktaba yenye watu wengi wameketi kwenye meza wakisoma au kufanya kazi. Kuna madirisha mengi yanayoingiza mwanga wa asili. Dari ina muundo wa mbao ulio wazi. Watu wengi wanaonekana kuwa watu wazima.

Chumba chenye kuta za rangi ya zambarau, kimepangwa kwa vitanda vingi vya mbao. Sakafu yake ina rangi nyekundu inayong'aa. Ikitoa mwonekano wa kuvutia. Kila kitanda kina godoro na mto, baadhi yakiwa na shuka zenye michoro. Huenda chumba hiki ni hosteli au mabweni ya wanafunzi.

Kundi la watu wengi wao wanaonekana kuwa vijana, wameketi kwenye meza katika chumba. Wanaonekana kuwa wanahudhuria mkutano, darasa au semina. Wengine waangalia mbele huku wengine wakionekana kuzungumza au kuandika. Chumba kina kiyoyozi na madirisha yenye mwanga hafifu.

Basi la shule la rangi ya manjano limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa tayari ya matumizi. Linatambulika kwa urahisi kama basi la shule kutokana na maneno school bus yaliyoandikwa wazi mbele. Muundo wake una, unaonekana kuwa wa kisasa, ukiwa na taa za mbele zenye umbo la kipekee na kioo kikubwa.

Chumba kikubwa kimejaa meza ndefu zilizopangwa kwa safu, kila moja ikiwa na tarakilishi na kiti. Kuna tarakilishi nyingi zilizopangwa kwa ajili ya matumizi. Chumba kinaonekana kuwa na taa za dari na kiyoyozi ukutani. Hiki kinaweza kuwa maabara ya tarakilishi katika shule au chuo.

Katika chumba hiki cha hosteli, kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja ameketi kitanda cha juu ya ghorofa mbili akiwa amevaa kitambaa kichwani na nguo nyeusi na nyeupe. Mwanamke mwingine amesimama karibu na kabati la nguo akionekana kutumia simu yake. Chumba kina kabati la kijani lililojaa nguo na viatu.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe kinachoning'inia. Mashuka meupe safi yamefunika vitanda, na kuna mito miwili. Kati ya vitanda, kuna zulia ndogo la rangi isiyokolea, na madirisha yana pazia yenye maua.

Jumba la maktaba lenye rafu nyingi za vitabu vilivyopangwa vizuri limejaa kazi mbalimbali. Safu za rafu zinaenea kwa mbali zikijaa vitabu vya kila aina na rangi. Kuna meza ndefu za mbao na viti vya samawati vilivyopangwa kwa ajili ya kusoma vikionesha kuwa ni eneo la kujisomea.

Bango la YWCA Kenya Hostels linajitokeza kando ya barabara, likitangaza huduma zao za hosteli na huduma zingine kama kumbi za mkutano na nafasi za ofisi. Limepangwa vizuri kwenye mazingira ya kijani kibichi yenye miti mikubwa na ukuta wa mawe unaozunguka mali hio.

Chumba kikubwa kinaonekana kikiwa na vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Vitanda hivi vina fremu za chuma na kila kimoja kina magodoro yaliyofunikwa kuwa shuka, baadhi yakiwa meupe na mengine yenye micherezi. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuta zinaonekana kuwa nyeupe ingawa zimechafuka kidogo, inaonekana kama chumba cha kulala cha watu wengi.

Hii ni maktaba iliyojaa wanafunzi na rafu za vitabu. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye meza wakisoma au wakitumia kompyuta ndogo, wakionyesha mazingira ya kujifunza. Rafu za vitabu zilizojaa zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha wingi wa rasilimali za kielimu.

Chumba cha hosteli kinachoonekana kina vitanda viwili vya ghorofa mbili vikiashiria kuwa kinaweza kuchukua watu wanne. Vijana watatu wanaonekana ndani ya chumba, wawili wameketi kwenye vitanda vya juu wakiongea huku mmoja akiwa amelala kwenye kitanda cha chini. Chumba hicho kina madirisha yenye mapazia meupe na kabati la nguo la mbao linaloonekana upande wa kulia.

Jengo refu linaonekana likiwa na ghorofa kubwa na madirisha mengi. Sehemu ya jengo limejengwa kwa matofali ya rangi ya kijivu na nyingine kwa rangi ya manjano. Kuna balcony zenye reli za chuma kwenye kila ghorofa.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya manjano, limeegeshwa nje. Kwenye ubavu wake limeandikwa St. Mary's school, kwa herufi kubwa, likionyesha ni mali ya shule hiyo. Pia kuna nembo ya shule yenye ngao na herufi IHS, ndani yake. Basi hili lina madirisha mengi meusi, na matairi manne yanayoonekana.

Chumba kidogo chenye vitanda viwili vilivyotengenishwa na njia ya kati. Katikati ya chumba, kuna mkeka mrefu mwenye milia ya njano na nyeupe ukiunganisha vitanda hivyo. Kati ya kitanda kimoja na ukuta kuna meza ndogo nyeupe na viti viwili vikionyesha nafasi ya kuketi. Chumba kinaonekana kuwa safi.

Darasa kubwa lenye kompyuta nyingi linajitokeza. Kuna meza ndefu zilizopangwa kwa safu na kila meza ina kompyuta na viti vilivyopangwa vizuri. Dari ina taa za mstatili na kuta za bluu zinazokamilisha mpangilio wa chumba hiki cha kompyuta.

Chumba cha maabara kinaonekana kikiwa na meza ndefu ya kazi iliyofunikwa kwa kaunta nyeupe na makabati mengi meupe chini. Juu ya kaunta kuna sinki moja na vifaa mbalimbali vya kimaabara, ikiwemo taa ya meza na vifaa vingine vya majaribio.

Chumba hiki kidogo kina kitanda kimoja chenye shuka ya kijani na taulo ya blue iliyowekwa juu yake. Juu ya kitanda, neti nyeupe ya mbu imening'inia ikionyesha ulinzi dhidi ya wadudu. Upande wa kulia wa kitanda kuna kabati la mbao lenye kioo. Ukutani kuna msalaba uliotundikwa ukiashiria uwezekano wa chumba hicho kuwa katika makazi ya kidini au shule.

Kundi kubwa la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare zianzojumuisha mashati meupe na vazi la kijani kibichi na sketi au suruali za miraba. Wamekusanyika ndani ya chumba. Wanafunzi wengi wamesimama wima baadhi yao wakiwa wamekunja mikono na inaonekana kama wanahudhuria tukio au mkusanyiko fulani. Safu za viti vya kahawia zinaonekana mbele yao.

Wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyeusi wamekusanyika nje kwenye eneo lenye miti na nyasi. Baadhi yao wamekaa chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama wakionekana kushiriki katika mazungumzo au shughuli fulani. Jua linaonekana kuangaza na mazingira yanaashiria kuwa ni mchana. Kuna pia kisiki kikubwa cha mti upande wa kulia wa picha.

Kundi la watu wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi mbalimbali na mapambo. Wanaonekana wakitembea kwa mstari mmoja, labda wakishiriki katika sherehe au maonyesho ya kitamaduni. Mmoja wa watu wa mbele amevaa kofia nyeupe yenye manyoya.

Msichana mdogo anaonekana akifanya majaribio ya kemia. Amevaa miwani ya usalama na anamimina kiowevu kutoka kwenye bomba moja la majaribio kuenda kwenye chupa nyingine. Kuna vyombo vingine vya maabara na kiowevu cha rangi tofauti kwenye meza. Ubao mweusi ulioandikwa fomyula za kemikali unaweza kuonekana nyuma yake.

Kwa vile hawa wanafurahia muda wao pamoja wakicheka na kupeana high five juu ya meza. Mmoja wao anaonekana kuwa na ulemavu na anatabasamu kwa furaha. Mwingine mwanamke ana miwani na anatabasamu huku akimwangalia yule mwingine kwa upendo. Kuna daftari lililo wazi na penseli mezani ikionyesha kuwa walikua wakifanya kazi au kujifunza pamoja.

Mwalimu mmoja anayeketi kwenye kiti cha magurudumu. Anafundisha darasani akitumia mfano wa molekuli. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati yao. Wakisikiliza kwa makini. Na mmoja wao ananyoosha mkono kuashiria ana swali. Darasa linaonekana kuwa na ubao mweupe wenye maandishi ya kemikali na michoro kuonyesha mazingira ya masomo.

Kijana ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo kwa makini huku akionyesha hisia za kushangaa au kujifunza. Amevaa shati la rangi ya chungwa na anaonekana akihusika kikamilifu na kile anachokiona kwenye skrini. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu vingi ikionyesha mazingira yanayofanana na maktaba au nafasi ya kujifunzia.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu anatumia kifaa cha kusaidia kutembea. Kinachoonekana kuwa cha kisasa chenye magurudumu. Kifaa hicho kina rangi ya njano na nyeusi. Kina mkono ya kushikilia inayomsaidia mtoto kujitegemea. Mtoto amevaa miwani, suruali ya jeans na shati la mikono mifuko yenye rangi ya kijivu na samawati.

Kundi la wanafunzi wanne wakiwa wamekusanyika na wanazungumza. Mmoja wao msichana anaonekana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na vitabu viko mkononi mwake. Wanafunzi wengine watatu wameketi karibu naye wakionekana kushiriki mazungumzo yenye furaha na urafiki. Vitabu pia viko karibu nao. Inaonekana wako katika mazingira ya maktaba.

Kijana mmoja anaonekana ameketi kwenye meza ,akijishughulisha na kazi ya kuandika amevalia fulana ya rangi ya chungwa na anaonekana akitabasamu. Jambo linalo weza kuashiria kuwa anafurahia anachofanya au anajihisi vizuri. Kalamu ya kijani imeshikwa mkononi mwake akitumia daftari lililokuwa mbele yake nyuma yake, kuna rafu ya vitabu na mimea.

Watu watatu wakiwemo watoto wawili wenye ulemavu wanaotumia viti vya magurudumu. Wote wameketi kuzunguka meza ndogo wanatoa, watoto wanacheza na vibandiko vya rangi mbalimbali labda kama sehemu ya masomo maalum. Walimu wanaonekana kuwaongoza na kuwasaidia watoto katika shughuli hiyo. Kwa sheria ya mazingira ya elimu maalum au tiba.

Kijana mmoja anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia fulana ya kijani na aproni ya kahawia anaonekana kuwa katika warsha au studio yake akiwa ameshikilia vifaa vya kazi mkononi mwake. Nyuma yake kuna meza ya kazi na rafu zilizojaa zana mbalimbali na vitu vilivyotengenezwa kwa mikono.

Mwanamke mwenye nywele nyekundu na miwani anatabasamu akimwangalia mvulana mdogo ambaye anaonekana kuzungumza naye huku akitumia ishara za mikono. Wote wawili wameketi kwenye viti. Mwanamke amevaa sweta jeupe na suruali yenye ruwaza huku mvulana amevaa shati la buluu na kaptura. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa chumba chenye mwanga mzuri.

Watu wawili wanaonekana wakifurahia kupamba keki ndogo kwenye meza. Mmoja wao kijana ambaye anaweza kuwa na ulemavu. Amevaa aproni yenye madoa meupe na anaonekana akicheka huku akitoa ulimi nje. Mtu mwingine ambaye anaweza kuwa mwanamke anashikilia keki ndogo iliyopambwa, na anaonekana akifurahi pia.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi fupi anamsaidia mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu kucheza na vifaa vya kujifunizia. Wote wawili wamekazana na shuguli hiyo kwenye meza nyeupe. Kuna vifaa vingine vya kuchezea vilivyotawanyika kwenye meza.

Mwanaume mzungu amevaa t-shirt nyekundu. Anaonekana akimsaidia kijana ambaye ana ulemavu kutumia simu. Wameketi karibu na meza na watu wengine wanaweza kuonekana kwa mbali. Wanaonekana kuwa wanaangalia kitu kwenye simu pamoja.

Mikono miwili imeonyeshwa juu ya mto wenye vitone vitone ikionyesha mchakato wa kusoma braille . Vitone hivyo vimepangwa kwa mfano tofauti vikionyesha herufi au maneno. Kivuli cha mikono kinaonekana chini yake.

Mwanaume anakaa kwenye meza akitumia kompyuta na vifaa vingine vya electroniki. Amevaa miwani nyeusi maalum na vichwa vya sauti akionyesha uwezekano kuwa ana matatizo ya kuona na anatumia vifaa hivyo kama usaidizi. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu.

Mwanaume amevaa shati la njano na kitambaa cha buluu shingoni. Anachora kwenye turubai iliyowekwa kwenye mti wa kuchorea. Anaonekana akitumia brashi ndogo na pallet ya rangi mbalimbali mkononi mwake. Mkono mwingine unaonekana kuwa ni wa mwanamke, unashikilia brashi karibu na turubai kuashiria labda msaada au mwingiliano wa kisanii.

Vijana wadogo labda wanafunzi wamelala kifudifudi kwenye mkeka wenye michoro na wanaonekana wakijifunza. Katika upande mmoja, anaonekana akishika kitabu kigumu kinachofanana na kibao cha kuandikia cha zamani.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi kwenye meza wakiangalia kitabu chenye maandishi ya breli. Mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi anamwongoza msichana mdogo kugusa na kusoma maandishi hayo. Msichana huyo ambaye inawezekana ana matatizo ya kuona ,anaonekana kuzingatia na kujifunza. Mazingira yanaashiria kuwa wako darasani au pahali pa kujifunza na ubao mweupe unaonekana kwa umbali.

Watu wawili wanafurahia kupaka rangi pamoja wakiwa wamejielekeza kwenye turubai, nyeupe, iliyo na mchoro wa vipande vya fumbo vilivyo pakwa rangi. Moja wao anashika brashi na kupaka rangi huku mingine akishikilia paleti ya rangi. Tabasamu pana usoni mwao linaashiria furaha na ushirikiano katika shughuli hii ya ubunifu.

Wanafunzi watatu wa shule ya msingi, wanaonekana wameketi kwenye dawati darasani. Wote wamevaa sweta za rangi ya kijivu, juu ya mashati ya samawati, wakionyesha kuwa wana sare zinazofanana. Mmoja wa wanafunzi katikati anaonekana akishughulika na daftari lililofunguka mbele yake.

Mwanamke mmoja anaelekeza kwenye kompyuta ndogo huku mwanamke mwingine akiwa amevalia kifaa kichwani kinachoonekana kuwa ni kifaa cha kufuatilia macho, kwa vile hawa wamekaa kwenye dawati jeupe na kompyuta ndogo iko mbele yao.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao wakizingatia masomo, mwalimu ambaye anaonekana amesimama mbele ya darasa akitoa maelekezo au akisimamia somo. Baadhi ya wanafunzi wanaonekana wakiandika huku wengine wakisikiliza kwa makini. Mazingira ya darasa yanaonyesha ari ya kujifunza au umakini.

Mtoto mwenye tabasamu la bashasha amekaa akijishughulisha na uchoraji. Amevaa koti la kijani kibichi la uchoraji na miwani akishika brashi kwa mkono mmoja na kuelekeza kidole chake kwenye karatasi iliyojaa rangi kwa mkono mwingine. Macho yake yanaonyesha furaha na msisimko wa kugundua huku akiwa amezama kabisa katika shughuli yake ya kisanii.

Watoto kadhaa wanaonekana wakiwa darasani wakijishughulisha na shughuli ya sanaa. Wameketi kwenye meza wakitumia kalamu za rangi kupaka rangi kwenye karatasi au kitambaa. Mmoja wa wavulana ambaye anaonekana kuwa mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na anashiriki kikamilifu katika shughuli hiyo.

Mtoto anaonekana akifurahia na kutabasamu, akiwa ameketi kwenye meza ya kijani. Amevaa shati la miraba na anatazama upande labda akijibu mtu aliyesimama mbele yake. Mikono ya mtu mwingine inaonekana upande wa kushoto, ikionyesha uwezekano ya kuwa wanafanya shughuli pamoja. Kwa nyuma, viti na meza nyingine za buluu zinaonekana, zikionyesha mazingira ya darasani.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi fupi, ameketi karibu na mtoto mdogo anayeonekana kuwa na ulemavu. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kuwa wanafurahia shughuli wanayoifanya kwenye meza. Kuna vifaa vya kucheza na karatasi kwenye meza mbele yao. Inaonekana kama mama anamsaidia mwanawe kujifunza au kucheza.

Mwanamke na msichana wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza wakifurahia wakati wao pamoja. Msichana ambaye ameketi kwenye sofa anaonekana kuwa na ulemavu akishika bodi yenye herufi za alfabeti zenye rangi mbali mbali. Mwanamke amesimama nyuma ya msichana akimtazama kwa tabasamu na ishara ya mshangao au furaha. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba labda sebule.

Mtoto mdogo akiwa amevalia shati la miraba miraba na vipokeo sauti vyeupe. Ameketi kwenye kiti chekundu na kujishughulisha na kuchora kwenye karatasi nyeupe. Anaonekana kuwa makini na amejikita kikamilifu kwenye kazi yake. Nyuma yake kuna watoto wengine wasioonekana wazi, wakionekana kuwa katika mazingira ya darasa au kituo cha kulelea watoto.

Mvulana wenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa makini. Amevalia shati lenye michoro maridadi na anaonekana kujishughulisha na anachosoma. Nyuma yake kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu zikionyesha kuwa yuko katika maktaba au sehemu ya kusoma. Mwanga hafifu unamwangukia kutoka upande wa kushoto ukiangazia ukurasa unaosoma.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za blonde anaonekana akimsaidia kijana anayeonekana kuwa na ulemavu kutumia tarakilishi mpakato. Wote wawili wamekaa karibu na meza na wanaangalia skrini ya tarakilishi. Kuna karatasi zilizo wazi kwenye meza mbele yao.